Mfanyakazi wa afya anayevalia barakoa, na glavu, akimpa sindano mtu mwingine ambaye pia amevaa barakoa. Watu wengine wanaonekana nyuma, wakiwa wamesimama.

Kundi la madaktari upasuaji wakiwa katika chumba cha upasuaji wakifanya operesheni. Wamevaa mavazi ya upasuaji na kofia za kijani kibichi na wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji ambapo mgonjwa amelala. Mwanga mkali unaangazia eneo la upasuaji.

Upasuaji wa endoscopia ambapo madaktari kadhaa wamevaa nguo za upasuaji na barakoa wanafanya kazi pamoja kwenye mgonjwa. Mmoja wa madaktari anaonekana akifanya kazi kwa karibu na mgonjwa akitumia vifaa vya matibabu huku wengine wakisaidia na kusimamia utaratibu.

Chati ya kugeuza kurasa kuhusu malaria, kinga na udhibiti. Chini ya kichwa hicho kuna mchoro unao onyesha mtu amelala kitandani ndani ya chandarua cha kuzuia mbu akilala kwa amani. Chini kabisa kuna maandishi yanayo sema National Malaria Control Program.

Chumba cha upasuaji hospitalini inaonyesha madaktari wauguzi wakiwa wamevalia sare za upasuaji na barakoa. Wakiendelea na upasuaji wa mgonjwa ambaye amelala kwenye meza ya upasuaji, vifaa vya matibabu pia vinaonekana katika chumba hicho.

Mtaalamu wa afya amevaa mavazi kamili ya kujikinga ndani ya chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali au chumba cha wagonjwa mahututi. Kuna vifaa vya matibabu vinavyozunguka na mgonjwa amelala kitandani akipokea matibabu.

Mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha buluu na aliyevalia suruali nyeusi anachangia damu kwa kufinya mpira ulio wa rangi ya kijani ili kuongeza pressure ili damu ikaweze kutoka.

Lori jeupe la rununu lenye nembo ya beyond zero mobile clinic likiwa limeegeshwa nje. Watu kadhaa wamesimama au wameketi karibu na lori hilo wengine wakionekana wakisubiri huduma mtu mmoja amevaa nguo nyekundu anatrmbea karibu na lori hilo.

Kliniki ya rununu ya astrazeneka na gari la kubebea wagonjwa. Kliniki hio ya rununu imeandikwa, mobile clinic, ubavuni mwake. Zote zimeegeshwa kwenye eneo lenye udongo na nyuma kuna miti na anga la mawingu.

Watu wakiwa katika kambi ya afya au tukio la afya ya jamii. Kuna meza iliyo jaa dawa na vifaa vya matibabu mbele na mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu akijishughulisha na karatasi au kurekodi.

Mkoni ukikamua dawa ya meno kutoka kwenye mrija na kuiweka kwenye mswaki ulio na rangi ya samawati na nyeupe huku sehemu ya uso wa mtu ikionekana nyuma. Mtu aliyevalia nguo ya rangi ya samawati na ana nywele ndefu.

Ndani ya chumba cha kliniki ya meno kuna kiti cha meno cheupe na buluu pamoja na vifaa vya meno vilivyo karibu na kiti, pia kuna sinki na kabati upande wa kulia na pazia la buluu kwenye dirisha pia kuna mwangaza wa kutosha.

Daktari wa meno ameshikilia kompyuta kibao inayoonyesha picha ya eksirei ya meno na taya ya mgonjwa. Mgonjwa ambaye anaonekana kutabasamu ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno na anaangalia eksirei hiyo pamoja na daktari.

Mtaalamu wa afya au daktari wa meno amevaa barakoa na glavu za buluu. Anashikilia mfano wa taya au mdomo unaoonyesha meno na vipandikizi ya meno yaliyowekwa. Mfano huo unaonyesha jinsi vipandikizi vya meno vinavyounganishwa na mifupa ya taya.

Daktari wa meno akimchunguza mgonjwa wake mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno huku daktaria akitumia vifaa kuchunguza kinyua chake wote wawili wamevaa barakoa na glovu daktari amevaa koti la rangi ya nyeupe.

Kulinganisha meno kabla na baada ya matibabu au usafishaji. Sehemu ya juu ina meno yenye madoa au yaliyopauka. Sehemu ya chini inaonyesha meno yale yale yakiwa meupe na safi zaidi.

Mikono miwili ikishikilia kompyuta kibao, inaonyesha picha ya eksirei ya meno. Katika mandhari ya nyuma kuna daktari wa meno na mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno akionyesha mazingira ya kliniki ya meno.

Daktari wa meno au mtaalamu wa afya ya meno akiwa amevaa koti jeupe la maabara na kinga za mikono za rangi ya bluu. Mtu huyu anashikilia mswaki mwekundu na mfano wa meno, na anaonekana akionyesha jinsi ya kupiga mswaki.

Jino na zana mbalimbali za meno zinazotumika katika matibabu ya meno kama kioo cha meno, kifaa cha kuchunguza, kifaa cha kuchimbia, sindano, koleo la meno. Jino lile ni la aina la premolar linalokua nyuma ya meno.

Kinywa kilicho wazi kikionyesha meno ya juu na ya chini ya mbele. Meno ya juu yana uharibifu mkubwa. Ya chini yako katika hali bora pamoja na fizi zote.

Mtu aliyevalia shati na kofia nyeupe amesimama katika eneo kame lenye vumbi akiwa amezungukwa na mbuzi kadhaa. Ardhi inaonekana kuwa kavu na isio sawa pia mna gari inayoonekana kichakani na mifugo wengine wanaonekana kwa umbali kidogo.

Kundi la watu labda wakishiriki katika shughuli ya jamii au msaada. Mbele mwanamke amevaa nguo zenye rangi nyingi na antabasamu. Karibu naye mwanamume anaandika kitu kwenye karatasi. Watu wengi wanaonekana wakiwa wamekaa chini nyuma.

Shughuli ya msaada wa dharura ambapo shirika la ustawi wa watoto la Kenya, linaanza usambazaji wa chakula cha msaada wa dharura, huku Kiambaa kaunti ya Kiambu, usambazaji huu unalenga kaya elfu tatu zilizo hatarini na utawafikia watoto elfu mbili chini ya usimamizi wa idara ya serikali ya ulinzi wa jamii.

Kundi la wanaume wakiwa wamevaa kofia ngumu za usalama wakifanya kazi ya kusafisha eneo lenye uchafu au vifusi, labda baada ya janga fulani. Wakishirikiana katika shughuli ya uokoaji au usafishaji na kuna rundo la taka au vifusi chini yao.

Gari jeupe ambalo linaonekana kuwa shirika la msalaba mwekundu la Kenya. Gari hilo lina bendera ya msalaba mwekundu mbele na nembo ya shirika hilo upande wa gari. Nyuma kuna jengo linaloonekana kuwa Genesis Hotel.

Gari la kubebea wagonjwa aina ya Toyota Landcruiser, gari hili lina rangi nyeupe na lina maandishi AMBULANCE mbele yake, yakiwa yameandikwa kinyume ili yaweze kusomeka vizuri kwenye kio cha gari lingine, pia namba ya usajili ya gari hilo ni KDQ 090B.

Kundi la watu wakiwa waekusanyika nje wengine wamekaa chini na wengine wamesimama. Watu wawili mbele wamevaa fulana zenye maandishi mmoja akiwa na nutrition volunteer na mwengine kutufol hii ina ashiria tukio la kijamii au programu yalishe.

Eneo la ajali kubwa au maafa labda ajali ya barabarani inayohusisha mabasi na magari mengine. Kuna mabaki mengi na vifuzi vilivyotapakaa barabarani na idadi kubwa ya watu wamekusanyika eneo hilo. Baadhi ya wao wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi.

Eneo lililojaa maji ya mafuriko watu kadhaa wakijitahidi kupita katikati ya mfuriko hayo. Nyumba zinaonekana kwa nyuma zikionyesha kuwa eneo hilo ni makazi na limeathiriwa na mafuriko.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu zenye rangi ya kahawia au kijivu jivu. Mbele kuna kichaka kikubwa cha nyasi ndefu zilizokauka na nyuma yake kuna uwazi mwingine wa nyasi zinazoenea mbali.

Mtu akifanya kazi shambani au bustanini. Amevaa mavazi ya samawati, kofia nyeusi, na glavu za machungwa, na anaonekana akichimba au kupalilia mimea. Karibu naye kuna toroli.

Shamba la mimea michanga ya kijani kibichi inayokua kwenye udongo mweusi. Mimea hiyo imepangiliwa kwa safu na inaonekana kama mazao yanayokua. Kuna hisia ya kina katika picha, ikionyesha njia au nafsi kati ya safu za mimea.

Shughuli ya usafi katika makazi duni. Kuna lori la taka likikusanya takataka na watu wakiwemo watoto wanashiriki katika zoezi hili la kusafisha eneo. Kuna nyumba za mabati.

Korido au ukumbi wa jengo labda kliniki au kituo cha afya kuna mlango wa buluu uliofungwa upande wa kulia na kiti cha uchunguzi wa kimatibabu kimeegemea ukuta upande wa kushoto. Kuta zimetengenezwa kwa matofali ya saruji yaliyopakwa rangi na kuna madirisha mawili moja likiwa wazi.

Mikono ikishika sindano na chupa ya dawa labda ikijiandaa kwa ajili ya kudunga. Nyuma kuna chombo cha kutupia taka hatarishi kama vile sindano zilizotumika.

Chupa kubwa ya dawa ya kuua vijidudu iitwayo Fahola Antiseptic . Chupa hiyo ina rangi ya waridi au hudhurungi isiyokolea na ina lebo yenye maelezo kuhusu dawa hiyo. Inaonekana kuwa imewekwa juu ya uso fulani.

Mashine ya Xrei ndani ya chumba, mashine hio inasehemu kuu mbili. Nguzo ndefu iliyosimama wima na meza pana iliyolala chini juu ya ukuta kuna kiyoyozi. Chumba kinaonekana kua cha matibabu au cha uchunguzi wa kumatibabu.

Silinda ya rangi ya fedha ikiwa imewekwa ndani ya sanduku juuzi lililo wazi. Kandi ya silinda kuna vifaa vingine vidogo ndani ya sanduku hilo. Sanduku hilo linaonekana kuwa na sehemu za kuhifadhia vitu mbalimbali na linaonekana kutumika kuhifadhi vifaa maalumu.

Chumba cha uchunguzi wa macho katika hospitali. Kuna vifaa vya uchunguzi wa macho, meza na viti. Kiti kilicho mbele kina maandishi:Ziwa Sirikwa Sub-county Hospital. Juu ya ukuta kuna bango lenye mchoro wa jicho.

Chumba kinachoonekana kama hospitali au kliniki. Ndani ya chumba hicho kuna kitanda cha hospitali chenye magurudumu ambacho kinaonekana kuwa na mgonjwa au mtu aliyelala juu yake. Karibu na kitanda hicho, kuna vifaa vya matibabu.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya ameketi karibu na kiti cha matibabu. Amevaa mavazi ya hosipitali na barakoa usoni. Mandhari yanaonekana kuwa katika mazingira ya kliniki au hosipitali ikiwa na vifaa vya umeme ukutani.

Watu wawili wamevaa suruali nyeusi, mmoja amelala kwenye kitanda, huku mwingine amesimama, labda anampa masaji au akimpa matibabu, ameweza kutoa viatu, amelelia kitambaa cheupe.

Bango la mtandaoni lililochapishwa na Mental Health Jamaica kuhusu jinsi ya kukabiliana na mawazo ya kujidhulu. Bango hili linaonyesha mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizosokotwa akiwa amechoka au amefikiria sana.

Posta ya rangi ya manjano iliyo na mwanaume amejishika kichwa akiwa na mawazo mengi na maandishi kama May Is mental health awareness month. Four things you should never say to a depressed man .

Kisanduku cheupe kilicho na maandishi ya rangi nyekundu na nyeusi kilicho na vidonge vya dawa elfu moja imeandikwa Pharmacare Paracetamol.

Chupa ya chanjo ya mifugo iitwayo poxvax hii ni chanjo iliyokaushwa kwa kufungia kwa ajili ya kifaduru cha kuku, chupa hii imetengenezwa na taasisi ya uzalishaji wa chanjo za mifungo ya Kenya, Vaccine production Institute

Kisanduku chenye rangi nyeupe na samawati imejaa virutubisho vya HealthAid Vitamin B tisini na tisa Complex . Kina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi.

Mtu akipokea sindano uwezekano mkubwa chanjo kwenye mkono wake wa juu. Mtoa huduma wa afya ambaye amevaa glavu za buluu anashika mkono wa mpokeaji na sindano ikielekezwa kwenye ngozi. Mkono wa mpokeaji umeonekana wazi na sehemu ya juu ya mkono inaonekana.

Daktari ambaye amevalia barakoa anampa mtoto dawa aliyeshikiliwa na mama yake ambaye amevaa barakoa ya rangi ya kijani. Mbali tunamwona daktari mwingine ambaye amevalia glavu.

Msichana aliye fumba macho na amevaa nguo nyekundu anapokea chanjo kutoka kwa muhudumu wa afya aliye vaa barakoa na glovu. Mbali kidogo kuna miti na anga ya rangi ya buluu na ua iliyojengwa na mawe.

Watu wawili waliovaa barakoa, mmoja akiwa ndani ya duka mwingine akiwa nje. Mmoja ameshikilia simu anaonekana ni kana kwamba analipia maji na mitungi ya rangi ya manjano na ukuta wa rangi ya samawati.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika sabuni nyeupe chini ya bomba la maji linalotiririka na maji yakimwagika kwenye ndoo iliyo chini ,mtu anajiosha mikono au anaandaa kuosha kitu na mawe madogo yanayoonekana hapo chini.

Watu wawili, labda kwenye kituo cha maji au duka, wakiwa wamevaa barakoa. Mtu mmoja anaonekana ndani ya duka au kibanda chenye madirisha ya blue , na kuna mitungi ya rangi ya manjano iliyopangwa kwenye rafu. Mtu mwingine yuko nje akishughulikia mitungi mingine ya rangi ya manjano. Mandhari asili inaonyesha miti na mimea.

Mtu akinawa kwa sabuni na maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba huku maji yenye povu yakikusanyika kwenye ndoo au beseni chini. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa kibinafsi hasa kunawa mikono.

Seti ya vifaa vya kujikinga vikiwemo kofia ngumu, pedi za viwiko na pedi za magoti. Vifaa hivyo hutumika kwa ajili ya usalama wakati wa kufanya shughuli kama vile kuteleza kwa sketi au kuendesha hadi baisikeli.

Wachezaji wa timu moja wameangushana. Wamevalia jezi ya rangi ya bluu. Wanachezea uwanja ulio na nyasi ya rangi ya kijani. Kuna mashabiki wanao onekana kwa umbali, refarii aliye valia nguo ya rangi ya manjano.

Mashine ya mazoezi ya standing hip thrust inayotumika kulenga misuli ya glutious na kuimarisha nguvu ya chini ya mwili. Ina sehemu ya kuwekea uzito na pia inaweza kutumika na kamba za kutoa upinzani.

Vifaa vya kuteleza kwenye theluji, katikati kuna ubao mweupe wa kuteleza kwenye theluji, wenye vifungo vyeusi vya miguu, kushoto chini kuna buti nyeusi za kuteleza kwenye theluji. Juu kulia kuna kofia nyekundu ya chuma na glavu zenye rangi mbalimbali. Pia kuna miwani ya theluji karibu na kofia. Vifaa hivi vyote vimewekwa juu ya sakafu inayofanana na mbao.

Daktari au mtaalamu wa afya anachunguza mguu wa mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda au meza ya uchunguzi. Mgonjwa anaonekana amefunikwa na blanketi au kitambaa chenye michoro.

Mtu amelala chini, labda mwanariadha, na mtu mwingine ambaye anaonekana kua mtaalamu wa matibabu au mkufunzi, akimsadia kwa kunyoosha mguu wake. Inaonekana kama anapokea matibabu au msaada wa kwanza, baada ya jeraha.

Shamba lililo na mimea ya kila aina. Mmea ulio na majani ya rangi ya kijani, maua ya manjano, anga ilio na mawingu kidogo, miti inayoonekana kwa umbali, nyasi ya rangi ya kijani na hata nyasi iliyokauka.

Mti wa ndizi wenye mkungu wa ndizi changa na maua ya ndizi mkubwa. Ndizi ni kijani kibichi kuashiria bado hazijaiva. Maua ya ndizi yana julikana kama moyo wa ndizi au kizungu cha ndizi. Inaonekana ikining'inia chini ya mkungu.

Mmea unaonekana kuwa makaraga tanarius pia unajulikana kama mti wa majani ya mwavuli au mti wa moyo wa ng'ombe. Mmea huu una majani makubwa yenye umbo la moyo na mishipa inayo onekana kwa wazi.

Mti mrefu na wenye majani mengi yanayoonekana kuwa ya kijani kibichi na yameenea kwa upana yakitengeneza kivuli kikubwa. Sehemu ya shina la mti linaonekana wazi likiwa na rangi nyeusi au kahawia inayokolea.

Mmea wenye majani mengi na matunda madogo unaofanana na aina ya mmea wa night shed kama vile Ficalis Peruviana . Mmea huu umezungukwa na mimea mingine na inaonekana kukua katika mazingira ya kiasili na miti inayoonekana kwa umbali kidogo.

Shamba lenye mimea iliyopandwa linaonekana kuwa vitunguu maji au vitunguu vingine mimea hio imepangwa vizuri kwenye mistari na udongo unaonekana kuwa umelimwa nyuma ya shamba kuna mimea mingine na miti ikionyesha mazingira ya mashambani au kilimo.

Sehemu ya mbele kuna mimea mbalimbali. Baadhi yake ina majani mapana, mengine yakiwa ya kijani na mengine yakionekana na rangi ya zambarau kidogo. Pia kuna mimea mirefu yenye majani membamba yanayofanana na vile vya vitunguu, pamoja na mimea mingine ya aina hiyo